Hii ni ufugaji wa ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana kulishwa. Biashara hili liko na faida kubwa sana kwa sababu ng'ombe wanaleta maziwa pia wanaleta mbolea. Maziwa inaeza kuuzwa na kupata pesa. Mbolea pia hutumiwa kwa mashamba ili kupata mazao mazuri kwenye shambani.

Hawa wanaonekana kua ngombe wa maziwa. Ngombe hawa wanaonekana kutumia mashini kukama. Hii husaidia sanaa wakulima ili kuondoa ajira kwenye shamba pia husaidia kutunza masaa kwa sababu ngombe zao ni mingi sanaa.

Hizi ni ndizi ambazo bado ni ndogo. Ndizi hizi ziko kwenye mahali ambapo miti midogo inawekwa. Ndizi hizi ni za kuuzwa, inauzwa kwa wakulima ili waweze kupanda nakupata mazao mazuri na kuendeleza bashara yao tena kupata pesa mingi ya kujisaidia kwenye maisha.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi zinaonekana kuwa imepandwa kwa wingi. Tena shamba hili inaonekana kuwa udongo wake ni mwekundu. Hii udongo inashikana sanasana na ndizi. Hapa kuna ndizi moja ambayo inaonekana kuwa imezaa matunda, matunda yake inaonekana kuwa ina mkunga mkubwa sana.

Hii ni ofisi ya serikali. Ofisi hii inasimamia ukulima humu nchini. Kunao mtu mmoja ambaye anawaelezea watu ambao wako kando yake jinsi ya kutumia dawa. Tena hapa kwenye meza kuna dawa ambazo zimewekwa kwenye mitungi. Tena kuna chombo ambacho kinatumiwa kupimia dawa hapa kwenye meza.

Hii ni shamba ya ndizi, ndizi hizi zinaonekana kuwa hazijakomaa bado ni midogo pia inaonekana kuwa inatunzwa vizuri kwasababu haina magugu hata kidogo.

Huyu ni mkulima wa ndizi. Anaonekana kuwa na shamba kubwa ya ndizi. Ila ndizi yake mazao yake ni kidogo sana. Ila imeiva vizuri. Hii ina maana kuwa labda mkulima huyu hakutumia mbolea yenye inafaa. Pia labda hakuchunga mmea wake wa ndizi vizuri.

Hapa kunao akina mama ambao wanaonekana wakigawana chakula hapa vyakula hivi vinaonekana vikiwa vimewekwa kwenye bakuli ndogo ndogo zenye rangi tofauti.

Hapa panaonekana mama mwenye anafanya biashara ya ndizi. Anaonekana kuwa na shamba kubwa la ndizi. Pia hapa anaonekana kuwa amefuna ndizi yake na anachonga anachongachonga kuondoa maganda. Hii pia husaidia huyu mama kupata chakula la kulisha watoto wake.

Hapa panaonekana ng'ombe wenye maziwa. Hili ni biashara nzuri sana. Kunaonekana kuna watu ambao wameajiriwa ili kufanya kazi ya kukama huku. Watu hao wameweza kupata ajira kwa sababu ya mtu ambaye ameanzisha biashara ya ng'ombe. Hii iko na manufaa mingi sana katika jamii.

Hawa ni ng'ombe ambao wanakamwa. Ni ng'ombe wa kisasa. Pia wanatumiwa kukamwa kwa kutumia mashini za kiteknolojia. Hii husaidia sana wakulima kwa kuchunga wakati, pia haihitaji mkulima atafute mtu wa kukama, kwa sababu kunao mashine ambazo wanaweza kuzikamua mwenyewe.

Hawa ni wakulima wa ndizi. Wanaonekana kufufurahia kuchuna kwa ndizi yao. Ndizi wanaweza kuiuza na kupata pesa za kujikimu maishani. Pia wanaweza kutumua mtii huu wa ndizi na pia matawi kulisha ng'ombe ili kupata maziwa na mbolea mingi ambayo wanaweza kuzitumia kwa mashamba yao.

Hii ni kazi ya ukulima ambayo iko na faida kubwa sana kwa wakulima. Kazi ya ndizi ni muhimu sana kwa sababu ndizi hutumiwa kama chakula kwa binadamu tena kwa ng'ombe hutumiwa kama chakula. Pia hutumika kwa biashara ili kuleta faida nyingi kwa wakulima na kupata pesa zao.

Hapa kunao mahindi ambayo imeweza kuadhiriwa na vidudu. Mahindi haya matawi yao imeweza kukatika kwa sababu ya kukulwa na wadudu.

Hapa ni jikoni hii ni jumba la mbao tena hapa kwenye ukuta kuna mahindi ambayo imepangwa hapa ili iweze ikakaushwa na moshi hii ni mahindi inapandwa baadaye ili iweze kuleta mazao mazuri, hapa kwa ukuta kuna chupa ya mafuta.

Hapa ni sokoni. Panaonekana kuwa huku ni soko ya ndizi. Ndizi nyingi zimeletwa huku. Alafu panaonekana kuna lori ambazo zinawekwa huku ilikusafirisha. Ndizi husafirishwa nje za ng'ambo ilikuleta faida kwa nchi yetu pia kwa wakulima ilikupata pesa za kujikimu maishani.

Hapa ni sokoni na humu ni pahali ambapo ndizi inaweza kusanywa. Kina mama wanaonekana wakiwa wanasubiri wateja wao ili waweze kuwanunulia ndizi zao.

Anaonekana kuwa ni mkulima wa ndizi , ndizi iko na manufaa mingi sana katika maisha yetu . Ndizi inaweza kutumiwa kama tunda wa binadamu, pia inaweza kutumiwa kulisha ngombe alafu kupata maziwa. Hii inasaidia wakulima sana katika maisha yao kupata fedha za kutumia katika maisha yao.

Huyu ni mkulima wa ndizi. Anaonekana kujivunia kazi yake. Ndizi iko na faida kubwa sanaa. Mkulima huyu anaweza kuenda kuuza ndizi hii na kupata pesa za kujihifadhi maishani. Pia mtu wa ndizi anaweza kutumia kulisha ngombe. Kwa hivyo, ndizi ina manufaa mengi katika jamii yetu hasaa kwa wamama.

Hapa ni pahali ambapo maziwa inapelekwa kunao mitungi mingi ambazo ni za maziwa hapa, kuna mtu ambaye anaonekana akiwa anamwaga maziwa kwenye kichungi ambacho imewekwa hapa.

Ni ndizi ambazo zinazonekana kuwa zimeiva sana. Inaweza kukulwa hivi hizi ni ndizi ambazo zinaonekana kuwa zinapelekwa kuuzwa kule sokoni na mkulima kupata pesa mingi ili kujikimu maishani. Ndizi pia iko na manufaa mingi katika maisha zetu.

Hii ni mti wa ndizi, ndizi hii inaonekana kuwa imezaa tunda lake, ndizi hii ina rangi ya kijani sana, inaonyesha kuwa mkulima mwenyewe anatunza mimmea yake vizuri ipasavyo, tena hivo anaweza akapata mazao yake kama imezavyo.

Ni mtu ambaye anafanya biashara ya maziwa. Anaonekana kuwa na mitungi kubwa kubwa ambazo anaziweka maziwa yake. Hii ni biashara mzuri sana kwa sababu inaleta pesa nyingi. Pia haihitaji pesa mingi ili kuanza biashara hili. Inahitaji tu uaminifu wa watu wako.

Hili ni usafi wa maziwa. Maziwa inafaa kutumiwa vifaa ambavyo vinaweza kusafishika kwa haraka. Tena vinafaa kuwa ni vitu ambavyo maziwa inaweza kaa kwa muda mrefu na vinafaa kuwa safi. Maziwa ni muhimu sana katika maisha yetu kwa sababu inajenga akili za watoto wadogo kwa zaidi.

Hapa kuna jumba ambayo imejengwa ndogo. Huku chini kunaonekana mg'ombe ambao wanaishi huku chini. Tena kuna miti ya mahindi ambayo inatumiwa na wanyama hawa kukula. Tena hii sehemu inaonekana kuwa kuna ukame mwingi sana, huku kuna mtu ambaye anachunga ngombe hawa.

Hapa ni nyumbani kwa mtu, kunaonekana chumba ambayo imejengwa hapa na tena huko mbele, hapa kwenye shamba kuna mimea ya ndizi na tena maua, hapa kunaonekana maua ambayo imekwatwa na ikawachwa hapa chini kukauka ili isiweze ikaadhiri afya ya mifugo.

Kuna matunda ya ndizi, bado haijaiva. Kuna mtu ambaye ameshikilia. Ndizi hizi zinaonekana kua zimeiva vizuri, tena imekomaa vizuri. Ndizi hizi zinaonekana kua zinapelekwa kuuzwa sokoni ili mkulima aweze akapata pesa za kujisaidia kwenye maisha yake.

Hapa kunaonekana gari, gari nyeupe. Gari hii inaonekana juu yake kuna ndizi ambazo zimepangwa huko juu. Ndizi hizi zinaonekana kuwa zimeivaa vizuri tena imekomaa vizuri shambani labda inapelekwa sokoni ili muuzaji aweze kuuza na kupata hela ya kujisaidia kwa maisha.

Hapa kunao ng'ombe wa maziwa anaonekana akiwa amefungiwa hapa pia kunao paipu ambayo inaonekana ikimwaga maji, hapa ni sehemu ambapo ng'ombe wanalala.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa. Anaonekana kuwa anakula. Tena mashine za kukama zimewekelewa kwenye matiti yake. Hii husaidia sana mkulima kupunguza kazi yake ya ukulima kwa sababu haitaji mtu wa kukama ng'ombe zake kwa sababu kuna mashine ya kukama. Hii husaidia sana kwa kuchunga wakati.

Hapa ni mahali ambapo panauzwa nyasi ya mifugo. Nyasi hizi zinaonekana kuwa kunao ambayo bado ni iko na rangi ya majani kuonyesha kuwa labda bado ilikuwa inaletwa hapa kwenye jumba la kuzuiwa. Hii ni biashara nzuri kwa sababu watu wengi wanataka kuwalisha mifugo yao.

Hili ni shamba la ndizi. Ndizi hizi zinaonekana zikiwa na afya nzuri, kwa hivyo mkulima mwenyeji anaonekana kuwa anafanya biashara hii kwa nguvu. Tena anaonekana kuwa anachunga ndizi zake vizuri ili mwishowe aweze akapata faida kutoka ukulima wake wa ndizi.

Hizi ni ndizi , ndizi hizi zinaonekana kuwa ni ya hali nzuri , inaonekana kuwa mkulima ambaye analima shamba hii anahifathi mimea yake vizuri anazichunga kama inavyofaa , ndizi hizi zinaonekana kuwa zidlshastawi kwa hivo mkulima anaweza kupata vitu ambazo anaweza kuziuza.

Hawa ni ng'ombe. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa wenye njaa. Wanaonekana kukula vitu ambavyo vimetupwa kwenye pahali pa kutupa uchafu. Hii ni mbaya sana kwa sababu inaweza ikaathiri maisha ya wanyama na ikaweza ikasababisha kifo kwenye wanyama hawa.

Hapa ni shambani kunao mwalimu na wanafunzi wanaonekana kufanya ukulima wa ndizi. Mwalimu anaonekana kuwaelezea wanafunzi wake jinsi ya kupanda ndizi kwa mashamba, udongo wa huu shamba inaonekana kuwa ni jekundu, hii ni udongo mzuri kwa mimea na inaiva haraka.

Hapa ni sokoni. Humu sokoni wamama wanaonekana kuwa wameleta ndizi huku. Kuna mama ambaye anaonekana kuwa anaionaona ndizi yake, hapa kuna ndizi kubwa kubwa kuonyesha kuwa watu hawa ni wakulima wa ndizi na wanajua umuhimu wa biashara ya ndizi na matokeo yake.

Hapa panaonekana mahindi mahindi haya yanaonekana yameiva sana pia kuna mtu ambaye anaonekana kuzindondoa mahindi haya mahindi ambayo ameshikilia kwenye mkono yake inaonekana kuwa imehathirika yaani mbaya hii ni biashara nzuri kwa sababu kila familia inahitaji lishe kila wakati.

Hapa ni pahali ambapo panapelekwa maziwa na wanunuzi. Hapa kunaonekana mitungi ambayo hubebewa maziwa. Mtungi hii ni mzuri sana kwa kuhifadhi maziwa kwa sababu hii mitungi inaweza ikaoshwa na ikawa safi kwa haraka tena hakuna mahali panaficha uchafu ili kuharibu maziwa.